Jumba lililo na madirisha mawili na kupakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi, imeandikwa maandishi yanayosema, "Kwa Nchomvu Primary School, Administration Block. Motto: Elimu Ni Maendeleo".

Mlango uliotengenezwa na mbao za kuvutia, umebandikwa bango lililo na maandishi ya kizungu yanayosema No Exit for Students, Warning No Exit.